Katikati kuna kompyuta mpakato ikiwakilisha jukwaa kuu la kujifunza. Vitu mbali mbali vya masomo vimeunganishwa nayo kupitia mistari yenye nukta ikiwemo darubini, glasi , kipimo cha maabara, kofia ya mahafali na kikokotozi. Pia kuna simu mahiri na balbu ya mwanga kuashiria mawasiliano na mawazo.

Mwalimu anasaidia mwanafunzi anaye tumia kompyuta mpakato darasani. Wanafunzi wengine pia wameketi kwenye madawati yao wakitumia vifaa hivyo vya kidijitali. Mandhari ya darasa ni safi. Mazingira yanaonyesha hali ya kujifunza kwa teknolojia shuleni.

Hii inaonyesha mschana mdogo akiwa ameketi mbele ya kompyuta. Amevaa miwani nyekundu na vifaa vya masikioni. Anaonekana akitafakari huku akitazama skrini yenye data. Mezani kuna vitu vingi vikionyesha mazingira ya masomo au kazi nyumbani.

Mwanamke ameketi ofisini mbele ya kompyuta mpakato huku akitabasamu kwa kujiamini. Amevaa koti la rangi ya bluu na saa ya dhahabu mkononi. Pembeni kuna kikombe cheupe na mmea mdogo na nyuma yake wenzake wanafanya kazi kwa utulivu.

Mtu anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo mkono mmoja ukiwa kwenye kipanya na mwingine unashika kalamu juu ya daftari. Ameva sweta ya kijivu na pangili kadhaa mikononi. Kichwa cha sauti cheupe kipo pembeni mwa kompyuta kikionyesha labda anasikiliza kitu. Mwanga wa jioni unaangazia eneo la kazi na kuunda mazingira tulivu na ya umakini.

Mtoto ameketi mezani anaangalia kompyuta kwa umakini mkubwa uku akiwa na daftari mbele yake, anaonekana kusoma au kushiriki darasa la mtandaoni akiwa makini na mwenye mashaka. Mazingira ni safi yenye rafu ya vitabu nyuma yake.

Taswira hii ya katuni inaonyesha mtu akitumia kompyuta, labda kwa madhumuni ya kujifunza au kufanya kazi kwa mbali. Mtu huyo ana nywele fupi nyeusi na shati la bluu. Ameinama kuelekea skrini ya kompyuta, akionyesha umakini mkubwa.

Kompyuta mpakato iko wazi na imepambwa na kofia ya mahafali juu yake ikionyesha dhana ya elimu ya mtandaoni. Pembeni kuna vitabu vya rangi mbali mbali vikionyesha mkusanyiko wa maarifa na kusoma kwa bidii. Mandhari nyuma ni safi yenye rangi tulivu.

Picha inaonyesha mwanafunzi anayejifunza mtandaoni. Ameketi mezani akiandika kwenye daftari, huku mwalimu akiwa kwenye skrini ya kompyuta inayotoka ndani ya laptop kubwa karibu kuna kitabu, tunda la tufaa na alama ya kuzungumza ianaashiria mawasiliano.

Watu wanne waliochongwa wamezunguka duara kubwa. Katikati yake kuna ramani ya dunia. Chini ya ramani kuna mrundiko wa vitabu ikiashiria elimu na ujuzi. Duara la katikati limegawanywa katika sehemu zenye rangi tofauti, na sura za watu zimeonyeshwa kwa urahisi. Mandhari yote ni ya rangi ya bluu angavu, ikionyesha dhana ya ushirikiano wa kimataifa na kujifunza.

Mwanaume ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato kwenye ofisi wenye mwangaza wa asili. Mezani kuna sufuria ndogo ya mmea, glasi ya maji na maua ya kijani. Ukuta wa matofali unaonekana nyuma pamoja na dirisha kubwa lenye pazia jeupe. Mazingira ni tulivu na yenye mandhari ya kisasa.

Mtoto ameketi mezani akitazama kompyuta mpakato ambapo kuna mwanamke anaonekana kwenye skrini wakizungumza kupitia mtandao. Mezani kuna vitabu, kalamu taa ya kusomea na mmea mdogo wa mapambo. Mazingira yanaonyesha hali ya kijufunza au mawasiliano ya mtandaoni nyumbani.

Wanafunzi wameketi kwenye vitabu juu ya kibodi ya kompyuta mpakato wakijifunza kwa njia ya mtandao. Ndani ya skrini, kuna mandhari ya kielimu yenye michoro ya vitabu taasisi na shughuli za kusoma. Mazingira yanaonyesha usasa wa elimu kupitia teknolojia.

Mtu anaketi mezani akiwa anaandika kwenye daftari huku akitazama kompyuta mpakato. Anaonekana kuwa katika mazingira tulivu ya nyumbani yenye mwangaza wa asili kutoka dirishani na vitu vya kupendeza jikoni kwa nyuma.

Eneo hili linaonyesha dhana ya elimu ya kisasa hasa kupitia vifaa vya kielektroniki. Kitabu kikubwa kilicho wazi kimekaa juu ya simu mahiri na kutoka humo vitu mbalimbali vinavyohusiana na elimu vinaruka angani. Taswira hii inaelezea uwezekano wa kujifunza kwa urahisi kupitia teknolojia.

Mwanamke anamsaidia mtoto kusoma kitabu kikubwa mezani. Wote wawili wanashikilia penseli wakifanya kazi kwa ushirikiano. Mezani kuna vitabu vingi vya kusomea na mmea mdogo wa mapambo. Ukuta wa nyuma una mapambo ya mistari ya rangi tofauti, na mazingira yanaonyesha nafasi tulivu ya kujifunzia nyumbani.

Kijana ameketi kwenye meza ya chuma akiwa anatumia kompyuta mpakato, huku vitabu vikiwa vimefunguliwa pembeni na simu ikiwa juu ya kurasa. Anaonekana makini katika kazi yake, huenda akisoma au kufanya utafiti. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu wakitembea, likidhihirisha kuwa yuko kwenye eneo la wazi kama chuo au maktaba ya nje.

Wanafunzi wauguzi waliovaa sare nyeupe na suruali nyekundu wanafanya mazoezi ya vitendo kwa kutumia manikeni ya hospitalini. Wamezunguka kitanda cha wagonjwa ndani ya darasa lenye vifaa vya matibabu, wakijifunza namna ya kumhudumia mgonjwa. Mazingira yanaonyesha mafunzo ya uuguzi kwa vitendo yakiwa ya nidhamu na ushirikiano.

Vitanda viwili vya mbao vipo upande wa kushoto huku kitanda kimoja cha chuma kikiwa upande wa kulia, vyote vikiwa na magodoro na matandiko meupe. Mlango umefunguliwa katikati ukipelekea chumba kingine. Ukuta una rangi ya manjano na kuna madirisha machache yasiyoonekana wazi. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa.

Watu waliovaa mavazi rasmi wameketi kwenye meza ndefu ya mbao ndani ya chumba cha mikutano. Viti vimepangwa kuzunguka meza na chupa za maji zimewekwa mbele yao. Ukuta ni mweupe, na mlango wa kahawia unaonekana nyuma. Mazingira ni tulivu yakionyesha kikao rasmi au makutano na viongozi au maafisa wa serikali.

Kwenye upande wa kushoto, kuna madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga kuingia ndani. Mbele ya darasa, kuna ubao mweupe wa kuandikia. Dari ina taa nyingi ndefu zilizopangiliwa zikitoa mwanga wa kutosha. Mlango wa chumba unaonekana upande wa kulia nyuma. Darasa hili linaonekana kuwa tayari kwa ajili ya wanafunzi likionyesha mazingira safi na yakiyopangika vizuri ya kujifunzia.

Chumba cha mwanafunzi, kitanda kimoja kimefungwa na blanketi la rangi ya machungwa na nyeupe. Ukuta una rangi ya manjano iliyokolea na kuna rafu chache tu zilizowekwa ukutani. Upande wa kushoto, kuna dawati na kiti cha plastiki, kinachoashiria eneo la kusomea. Mlango umefunguliwa kidogo, ukipelekea chumba kingine au bafu.

Picha inaonyesha chumba chenye vitanda viwili vilivyopangwa kwa mtindo wa ghorofa vikiwa vimetengenezwa kwa mbao. Kitanda cha chini kimetandikwa shuka enye maua ya rangi mbalimbali na kuna mto wa zambarau na mwingine wa mraba wenye miraba. Juu ya kitanda cha ghorofa kuna godoro la zambarau lililowazi.

Jumba kina vitinda viwili vya chuma, kimoja cha gorofa upande wa kulia na kingine kikubwa upande wa kushoto. Dirisha lenye pazia la kijani linatoa mwanga wa asili ndani ya jumba. Mazingira ni safi na sakafu ni ya kauri.

Ukumbi wa mihadhara ulio na viti vingi vya mbao vimepangwa kwa mpangilio wa mwonoko unaruhusu wanafunzi kuona ubao kutoa mada kwa urahisi. Mazingira ni safi na yana mwangaza wa kutosha yakionyesha eneo rasmi la kujifunzia katika chuo au taasisi ya juu ya elimu.

Chumba kina vitanda viwili vya mbao vilivyofunikwa mashuka ya kijani, kila kimoja kikiwa na chandarua kinachoning'inia kutoka kwenye dari. Ukutani kuna picha ndogo na kabati la milango miwili limejengwa upande wa kushoto. Taa ya dari inamulika chumba kizima kwa mwanga mweupe.

Chumba hiki kina vitanda viwili vya mbao vilivyopangwa upande kwa upande kila kimoja kikiwa na mashuka na mito ya rangi tofauti. Kati ya vitanda kuna meza mbili na viti viwili vya kusomea zikiwa zimepambwa na vitabu, picha na vifaa vya watoto. Juu ya meza kuna rafu yenye vitu vya mapambo na vitabu.

Jengo lenye paa la rangi ya bluu na machungwa linaonekana likiwa na ngazi zinazoelekea kwenye mlango wake. Mimea ya kijani imepandwa kwenye bustani ndogo karibu na ngazi ikipamba eneo hilo. Ndani ya jengo, sehemu ya mapokezi inaweza kuonekana kupitia milango ya kioo.

Majengo ya ghorofa, vyumba vya kupangisha, yaliyopangwa kuzunguka ua wa ndani. Kila ghorofa ina barabara ndefu yenye matusi meusi na milango ya buluu na madirisha yenye fremu za buluu yanaonekana kwenye kila chumba.

Hili ni darasa la mihadhara lililowekwa taratibu wa kisasa. Viti vimepagwa kwa mistari ya kupanda juu kuruhusu wanafunzi kuona vizuri mbele kuna mwagaza wa kutosha kutoka kwenye taa za dari na kuta za ukutani zinaonyesha mazigira ya utulivu yanayofaa kwa kujifunza.

Mwalimu anawaongoza wanafunzi katika darasa la kompyuta. Wanafunzi wameketi mbele ya tarakilishi huku mwalimu akielekeza mmoja wao kwa karibu. Mazingira yanaonyesha hali ya kujifunza ya vitendo katika maabara ya teknolojia.

Chumba hiki kikubwa kina meza na viti vya chuma vilivyopangwa kwa mpangilio. Ni eneo la kulia chakula labda katika shule au taasisi ya kijeshi. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha makubwa na hakuna televisheni ukutani. Mazingira ni safi na tulivu.

Darasa linaonekana kuwa tupu likiwa na madawati ya mbao yaliyopangwa kwa safu huku baadhi yakiwa yametelekezwa au kupinda. Ukuta wa nyuma una mabango au alama za michoro ukionyesha kuwa ni darasa lililotumika awali na wanafunzi. Mwangaza wa asili unaingia kupitia madirisha yaliyopangwa upande mmoja wa ukuta.

Darasa limejaa madawati ya mbao yaliyo chakaa yakiwa na ubao mweusi mbele na madirisha makubwa yanayo ingiza mwanga wa asili. Ukuta unaoonekana kuchakata na rangi kukauka na dari ambayo imezeeka. Hakuna wanafunzi ndani na hali inaonyesha mazingira duni ya kujifunzia na yanayo hitaji ukarabati.

Chumba cha darasa kimepangwa kwa usafi na mpangilio mzuri wa madawati ya mbao na viti vya chuma. Ukutani kuna mabango ya kielimu yanayosaidia kujifunza na madirisha makubwa huingiza mwanga wa kutosha yakifanya mazingira yawe rafiki kwa masomo.

Chumba kimepambwa kwa rangi nyepesi na kitanda kikubwa kilichofunikwa shuka la hudhurungi kiko katikati. Ukutani kuna mapambo ya kitambaa chenye michoro ya rangi angavu na ya kuvutia. Taulo zimepangwa kwa usafi juu ya kitanda na mlango mweupe uko upande wa kushoto. Mazingira yanaonekana kuwa safi na tulivu.

Maabara yenye nafasi kubwa na safi ina meza ndefu za majaribio zilizo na sinki, bomba la maji na vifaa vya gesi. Mwanga mwingi unaingia kupitia madirisha na viti vimepangwa kwa matumizi ya wanafunzi katika mafunzo ya sayansi. Mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na yaliyoandaliwa kwa usalama.

Kuna vitanda vingi vya wagonjwa vilivyopangwa safu na baadhi ya vitanda vina neti za kijani kibichi zilizoningia kutoka kwenye paa ikionyesha kinga dhidi ya mbu. Kwenye sehemu ya mbele kuna kisanduku cha chuma chenye picha ya mnyama kikiwa kimewekwa kwenye kitanda.

Kitanda cha gorofa chenye magodoro ya ua ridi kinasimama katikati. Kwenye upande wa kulia, kuna dawati la kusomea au kufanyia kazi likiwa na kiti cha bluu. Juu ya dawati kuna rafu zilizopangiliwa vizuri zikiwa na vitu mbalimbali vilivyohifadhiwa. Sakafu ni ya rangi isiyokolea na kuta za chumba zina rangi nyepesi. Mlango unaonekana upande wa kushoto ukionyesha mazingira rahisi na yenye mpangilio.

Wanafunzi waliovaa sare za shule wameketi kwenye dawati zao kwa mistari ndani ya ukumbi mpana wa mtihani . Kila mmoja ana karatasi mbele yake wakisubiri kuanza au kuendelea na mtihani. Walimu na wasimamizi wamesimama nyuma wakifuatilia kwa makini. Mazingira ni safi yenye mwangaza na utulivu unaoendana na shughuli rasmi ya kitaluma.

Baadhi wamesimama, wengine wamekaa chini kwenye nyasi, wakionekana kushiriki mazungumzo au kusikiliza maelekezo. Kwenye upande wa kulia, kuna shina kubwa la mti lililokatwa likitumika kama kiti au meza. Mazingira ni ya asili na tulivu, yakipendeza kwa kujifunzia nje au shughuli za kundi.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa kwenye bustani yenye kijani kibichi akijikita kwenye kusoma kitabu. Anaonekana mtulivu na makini huku mazingira ya asili yanayomzunguka yakionyesha utulivu na uzuri. Hali hii inaakisi hamasa ya kujifunza na uzingatiaji wa elimu bila kujali changamoto za kimwili.

Msichana mwenye nywele mbili za mikia ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya maktaba. Anavaa fulana ya mistari na suruali ya madoa, huku akitabasamu kwa furaha na kushika kitabu anachokichukua kutoka kwenye rafu. Mazingira yanatoa hisia za upendo kwa kusoma na kujumuishaji wa wote.

Mwanamke anasoma kitabu pamoja na mvulana aliye kwenye kiti cha magurudumu. Wote wawili wanatabasamu na kuonekana kuwa na mawasiliano ya kirafiki na ya kujenga. Mandhari inaonyesha mazingira ya darasa au kituo cha malezi kilichojaa rangi na vifaa vya kuchezea.

Mkono wa mtoto unagusisha kifuniko cha chombo cha plastiki kilichowekwa kwenye seti ya vyombo vya rangi za mvua, ikionyesha mazingira ya kujifunza au michezo. Vyombo vimejaa rangi angavu kama buluu, kijani, machungwa na zambarau na ni sehemu ya shughuli za kujifunza za watoto, ambapo kugusa na kugundua ni sehemu muhimu ya shughuli zao.

Msichana mdogo mwenye nywele za kahawia na mguu bandia wa rangi ya waridi na zambarau, amekaa chini akicheza na mche mraba wa mbao. Karibu naye, mwanamke, labda mzazi au mlezi anamsaidia kupanga miraba mingine ya kujengea. Msichana huyu anaonekana amevalia sweta ya rangi nyepesi na sketi ya buluu.

Mkono unashika na kupapasa maandishi yaliyonyanyuka kwenye karatasi maalum ya maandishi ya nukta nundu. Huu ni mfumo wa maandishi unaotumika na watu wasioona kusoma kwa kutumia vidole. Karatasi imefungwa kwa spiral upande mmoja.

Mwalimu na mtoto wameketi mezani wakifanya mazoezi ya matamshi kwa kutumia herufi za plastiki. Wote wawili wanaonekana wakitamka kwa makini wakiwa wameelekeana. Mazingira ya chumba ni safi yakiwa na rafu na vitabu nyuma yao.

Msichana aliyevalia fulana ya waridi anakaa kwenye meza akisoma kitabu cha maandishi ya nukta. Anaelekeza kidole kwenye maandishi hayo kwa umakini akitumia hisia za vidole kusoma. Kitabu ni kikubwa na kimefungwa vizuri kikionyesha matumizi ya elimu kwa watu wenye changamoto ya kuona.

Mwanaume na msichana wanaonekana wakishughulika na kifaa cha kujifunzia kinachoonekana kama ubao mweupe wenye nambari na alama za braile. Mwanaume ana miwani, amevaa fulana ya kijivu na ameinamia kifaa hicho akionyesha umakini wa hali ya juu. Msichana mdogo, akiwa amevalia miwani ya rangi ya waridi, anatumia kidole cha kugusa alama kwenye ubao.

Mwanamke mwenye ngozi nyeusi na nywele fupi nyeusi amevaa shati la kijivu na mkufu wa shanga nyeupe. Anaonekana akimsaidia mtu kutumia kibodi cha kompyuta huku wote wakitabasamu na kutazamana. Mtoto amevaa fulana ya bluu na anaonekana mwenye furaha. Nyuma yao, kuna kompyuta nyingine zilizopangwa kwenye meza zikionyesha mazingira ya chumba cha kompyuta labda shuleni au katika kituo cha elimu maalum.

Mtoto ameketi mezani akiangalia kwa makini kompyuta mpakato iliyo mbele yake. Anaonekana mwenye furaya na anajihusisha kikamilifu. Ukuta wa nyuma umechora mti, maua na mnyama wa katuni ukionyesha kuwa ni mazingira ya kirafiki kwa watoto.

Mwanamume mwenye nywele fupi za kahawia anatabasamu kubwa ameketi mezani akionekana mwenye furaha na mchangamfu. Amevalia fulana yenye mistari mieupe na miekundu. Mbele yake kuna daftari lililowazi na rundo la vitabu vilivyopangwa vizuri.

Kundi la vijana wa rika tofauti, wameketi kwenye majukwa ya mbao yaliyo kwa mito ya machungwa. Baadhi yao wameshika simu, daftari au kompyuta mpakato. Wengine wakiwa wanasikiliza kwa makini. Mandhari inaonyesha mazingira ya darasa la kisasa au semina ya mafunzo.

Kijana ameketi kwenye kochi la kijani akiwa na kitabu kikubwa mbele yake. Anaonekana akiwa na mawazo au akitafakari jambo uku macho yake yakiwa juu. Mazingira ni safi na ya kisasa yakionyesha kuwa yuko katika maktba au sehemu ya kujifunzia iliona na mwanagaza wa kutosha na vitabu rafu nyuma,

Mtoto mwenye furaha amevaa fulana nyekundu na anacheza kinanda kwa shauku. Anaonekana kufurahia muziki huku akiwa kwenye chumba chenye rafu zenye vitabu na vifaa vya shule. Nyuma yake mazingira yanaonyesha hali ya kujifunza yenye furaha.

Mwalimu na mwanafunzi wamesimama mbele ya ubao wa darasani ulioandikwa herufi za alfabeti na maneno yanayoanza na kila herufi. Wanaelekezana kwa ishara huku wakijifunza kwa vitendo. Mazingira ya darasa ni ya kufundisha kwa furaha.

Mwanamke kwenye ngozi nyeusi na nywele fupi nyeusi amevaa shati la kijivu na mkufu mrefu wa shanga nyeupe, naye pia anatabasamu na anaonekana akimsaidia mtoto. Wote wawili wanashikilia brashi za rangi na kuna rangi ya zambarau na nyekundu pamoja na karatasi nyeupe mezani mbele yao.

Wanawake wawili wanaonekana wakishughulika na sanaa au ufundi mezani na dirisha kubwa nyuma yao likionyesha mandhari ya kijani kibichi. Mwanamke aliyesimama, mwenye nywele ndefu nyeusi, anatabasamu na kuangalia moja kwa moja. Mwanamke aliyeketi, mwenye miwani miekundu na kitambaa chekundu shingoni, naye anatabasamu.

Mwanamume huyo amevaa miwani na shati na ameketi chini. Mtoto mmoja mchanga ameketi kwenye paja lake akitazama kitabu kwa udadisi. Vitu vya kuchezea kama vile vizuizi vya mbao vimetapakaa chini ikionyesha mazingira ya kucheza na kujifunza. Ukutani nyuma yao kuna chati ya nambari na picha za rangi.

Wanaume wawili wmameketi mezani wakiangalia kompyuta mpakato. Mmoja wao anaonekana akitabasamu na kufurahia mazungumzo huku mwengine akimwelekeza jambo kwenye skrini. Mazingira ni safi yenye kuta senye rangi ya buluu na samawati. Mazungumzo yao yanaonekana kuwa ya kirafiki na yenye ushirikiano.

Mtoto wa kike mwenye miwani ya waridi anajishughulisha kwa makini na mchezo wa kielimu unaohusisha vijikoko vya blue vilivyowekwa juu ya mbao yenye nafasi za mviringo. Anaonekana akitumia vidole kuguza na kuchunguza tofauti za muundo au vitu ndani ya vijikoko hivyo. Hii inaonyesha aina ya shughuli ya kuguza hisia, umakini na ujuzi wa utambuzi.